Mandhari ni ya darasani ambapo kuna ubao mweupe, maandishi ya tarehe, maswali kuonesha kuwa ni somo la dini, juu yake kuna vijipango vinavyoonesha miezi katika mwaka.